Katika duka la kuuza manguo liitwalo Mi Rosa. Mlango wa duka hili umetengenezwa kwa kutumia kioo. Nje, kuna sanamu za nguo ambazo zimevalishwa nguo tofauti. Kati ya nguo hizo ni rinda refu, rinda fupi na pia suruali ya buluu.

Hii ni gari ambalo limesimama. Nyuma kuna gurudumu ambalo limefungiliwa. Juu kuna mahali ambapo panabebea mizigo. Kando kuna lango lenye rangi ya buluu ,kuna miti mingi ambayo imependwa, kuna pia nyasi ambayo inaonekana kama imekauka.

Katika picha hii, kuna magari. Gari la kwanza ni la rangi nyeusi, na pia kuna gari lingine ambalo ni la rangi nyeupe. Nyuma ya gari nyeusi, kuna mtu ambaye amevalia nguo lenye mistari myeupe na myekundu. Nyuma ya gari nyeusi pia, kuna miti.

Kuna majumba mengi yaliyokamilika yametengenezwa kutumia rangi nyeupe, kahawia na kijivu. Majumba mengine hayajakamilika. Yasiyokamilika yanatengenezwa kutumia vyuma.